Kuna migomba za kijani kibichi, na mgomba mmoja umeweza kuzaa ndizi ambayo imekomaa. Kando yake, kuna watu watatu, na mmoja wao ameushika mgomba huu, anataka kuuvuna.

Hii ni migomba, ambayo imepandwa pale shambani, kwenye mashimo, na pia, imeweza kuzaa matunda yake ambayo ni ndizi. Ndizi hizi ni ndefu, na ni za rangi ya kijani kibichi, na zimekomaa.

Hii ni migomba na imepandwa pale shambani kwenye mashimo na migomba hii ni kijani kibichi, na pale kando tunaweza kuna nyasi na pia kuna mimea mingine pale kando ambayo ni kijani kibichi.